Muuguzi aliyevaa kinyago cha upasuaji cheupe na koti nyeupe, akimpa shindano mwanamke mweusi. Mwanamke huyo amekaa na amevalia nguo ya kitamaduni yenye rangi nyingi na kinyago cheupe. Muuguzi anaonekana akimchoma shindano begani mwa mwanamke huyo.

Mazingira ya kituo cha afya hospitali ambapo mtu anaonekana akishughulika na rekodi za matibabu. Mkono wa mtu unaonekana kuvaa nguo nyeupe, au sare ya hospitali. Unashikilia kalamu nyekundu, na kuandika katika kitabu wazi chenye kulrasa ya kijani, na nyeupe.

Mgonjwa akiwa amelala kitandani katika mazingira ya kliniki. Sehemu ya mkono wa mgonjwa inaonekana ikiwa na kifaa cha kupima shinikizo la damu, kimefungwa kwa mkono wa juu, pia kuna sindano ambayo imewekwa kwenye mkono ikiunganisha na mirija. Kuna mashine ya matibabu labda kifaa cha kufuatilia dalili muhimu.

Mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa nurse au daktari akiwa amevalia mavazi kamili ya kujikinga akimuhudumia wagonjwa katika mazingira ya hospitali ambayo yanaonekana kuwa kitengo cha wagonjwa mahututi au ward ya wagonjwa wa hali mahututi.

Kundi la madaktari wanne wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji ya kijani kibichi, kofia za upasuaji na barakoa za uso. Wakiwa wamejikinga katika kufanya upasuaji. Wote wamevalia glovu nyeupe. Wamekusanyika kuzunguka mgonjwa ambaye haonekani vizuri.

Ndani ya chumba kinachoonekana kama wodi ya hospitali au zahanati, mwanamume mmoja ambaye anaweza kuwa daktari au mfanyakazi wa afya amevaa shati nyeupe ,suruali nyeusi na miwani ya kujikinga na ameinama akihudumia mgonjwa aliyelala kitandani.

Tukio la chanjo au shindano inayotolewa mtaalamu wa afya ambaye amevaa koti jeupe la dakatari na barakoa nyeupe anaonekana akimpa shindano mtu mwingine ambaye amekemeti. Mtaalamu huyo wa afya anashika mkono wa mtu huyo anayepokea shindano

Ndani ya chumba cha hospitali, pengine wodi ya wagonjwa mahututi au chumba cha kutengwa. Kuna mgonjwa amelala kitandani akiwa amevalia nguo za hospitali, na anaonekana kuwa na vifaa vya matibabu vilivyowekwa kama vile bomba la oksijeni au kifaa cha kupumulia usoni.

Kundi la watu waliokaa kwenye bench katika chumba kinachoonekana kuwa kliniki au kituo cha afya wakiwa wanasubiri huduma. Watu wengi wanaokaa wamevaa barakoa za uso ikionyesha labda kuna tahadhari za kiafya zinazofuatwa kama vile wakati wa chanjo.

Kikundi cha watu wakifanya mkutano, pengine inayohusiana na afya ya jamii. Mgongo wa mtu aliyevalia fulana ya buluu iliyoandikwa community health worker kwa herufi kubwa nyeupe. Mtu huyu anaonekana kuwa anakabidhi kikundi cha watu, wengine waliokaa mbele yake.

Mwanamke aliyevaa, nguo ya kitamaduni ya bluu, na sketi ya kahawia akiwa ameketi kwenye kiti cha mbao, nje ya nyumba ya udongo, yenye paa la nyasi, anaonekana akipimwa shinikizo la damu. Kuna mwanamume aliyevaa kofia nyeusi, kinyago chekundu na fulana ya bluu.

Watu watatu wawili wanaume na mwanamke mmoja wakishiriki katika zoezi la kupima au kuchunguza mtoto mdogo. Wote wamevaa barakoa za bluu usoni. Mtoto mdogo amelala kwenye kifaa cha kupimia urefu au uzito wa watoto.

Wanawake wawili wamesimama mbele ya gari kubwa, ambalo ni kliniki ya rununu. Gari hili lina nembo ya maandishi ambayo yanasomeka Beyond zero, chini yake inspiring action, changing lives alafu chini kabisa kuna herufi kubwa nyekundu imeandikwa mobile clinic .

Kuna kambi ya matibabu au huduma za afya kwa jamii, iliyoko pengine nje au katika eneo la wazi, chini ya hema. Ndani yake kuna meza yenye dawa na vifaa vingine vya matibabu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kando ya meza, upande wa kulia, ameketi mhudumu wa afya akiandika taarifa kwenye nyaraka

Mkono uliovalia glovu ya rangi ya buluu ukiwa umeshika kifaa cha meno. Kifaa hicho ni kinachofanana na drili ya meno chenye umbo refu cha methali ya rangi ya fedha na kina ncha ndogo kando, upande wa juu.

Mwanaume akipiga mswaki, meno yake inaonekana . Sehemu ya chini ya uso wa mwanaume imeonyeshwa ikiwemo pua, mdomo na kidevu. Ana ndevu fupi zenye rangi nyeusi au hudhurungi. Mdomo wa mwanaume umefunguka kiasi ikifichua meno yake ya juu na ya chini.

Sehemu mbili zikionyesha mabadiliko ya meno ya mtu. Mdomo wa mtu ukiwa wazi ukishikiliwa na mikono iliyovaa glavu nyeupe. Meno ya juu yanaonekana kukosa baadhi ya meno ya mbele huku yaliyobaki yakiwa mafupi na labda yameandaliwa kwa ajili ya matibabu. Meno ya chini yanaonekana kuwa ya kawaida.

Sehemu ya mdomo na mkono wa mtu mweusi. Mtu huyo anaonekana akitumia kijiti chembamba labda mswaki wa asili au kujikuta kusafisha meno yake. Meno yake yanaonekana meupe na safi. Ana ndevu fupi na sura nyeusi.

Mkono ukikamua dawa ya meno kutoka kwenye mrija mweupe na mwekundu kuenda kwenye mswaki wa rangi ya zambarau au kahawia nyepesi. Dawa ya meno inatoka nje kwa umbo la mstripu mnene juu ya lee sauce .

Mikono miwili iliyovaa glavu za rangi ya waridi ikishika vifaa vya meno. Mkono mmoja unashikilia kioo kidogo cha meno ambacho hutumika na madktari wa meno kukagua sehemu mbalimbali za mdomo na meno. Mkono mwinine unashikilia kibano ambacho kinaweza kutumika kushika au kuweka vitu vidogo mdomoni.

Wataalamu wawili wa afya ambao wanaonekana kuwa madaktari wa meno, au wauguzi wa meno wakimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala chini kwenye kiti cha meno. Daktari mmoja amesimama, ameinama, amevaa kofia ya buluu ya upasuaji.

Chumba cha daktari wa meno, kiti kikuu cha buluu kinachoweza kurekebishwa kwa ajili ya wagonjwa, kiko katikati ya chumba. Karibu na kiti hicho kuna vifaa vya meno ikiwemo taa ya meno, trei ya vifaa na mashine nyinginezo zinazotumiwa na daktari wa meno.

Kinywa wazi cha mtu kikionyesha meno meupe na safi . Daktari wa meno au mtalamu wa meno ambaye amevaa glavu za bluu anatumia kioo kidogo cha meno kukagua meno na ndani ya kinywa. Mdomo unaonekana kuwa na afya njema na midomo inaonekana kuwa nyororo.

Mkono uliovalia glavu ya bluu ukiwa umeshika vifaa vya daktari wa meno. Vifaa hivyo ni pamoja na kibano, kifaa chenye ncha ndogo na chenye rangi ya manjano na kioo kidogo chenye mpini wa kijani kinachotumika kuangalia meno.

Maandhari ya buluu isiyo na kinyivunyisi ikionyesha jino kubwa nyeupe lililochongwa vizuri na kioo cha meno . Jino hilo limeketi wima upande wa kulia wa picha ikionyesha muundo wake kamili. Mbele yake chini kidogo kuna kioo kidogo cha meno chenye mpini mrefu wa chuma.

Mdomo wa mtu ulio wazi, uliofichua meno meupe na safi ya juu na chini. Midomo inaonekana kuwa na glose au unyevu. Mkono uliovaa glovu ya bluu unaonekana ukiwa umeshikilia kioo kidogo maalumu, ambacho hutumiwa na madaktari wa meno.

Gari la kubebea wagonjwa jeupe lenye vibandiko vyekundu na vyeusi. Juu ya paa kuna taa za dharura zenye rangi nyekundu na nyeupe. Upande wa gari umeandikwa Emergency Medical services na kuna nembo ya msalaba mwekundu.

Athari za mafuriko ambapo watu wanasaidiana au kuokolewa katika kwenye maji. Eneo lote linafunikwa na maji mengi yenye rangi ya kahawia ikionyesha kuwa ni maji ya mafuriko yaliyoko kwa udongo.

Mwanamume akitembea katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu, akifuatana na mifugo. Licha inaashiria mazingira ya kijiji au ya ufugaji. Yupo katikati na amevaa shati jeupe na suruali nyeusi, anaonekana akitembea au kusimama wima.

Eneo la makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda ambapo nyumba zimejengwa kwa mabati na mbao zikiwa zimeathiriwa na mafuriko. Maji mengi ya rangi ya kahawia yanayoashiria matope yamefurika eneo hiyo yakifunika sehemu kubwa ya ardhi.

Boti ndogo nyeupe na ya bluu ikisafiri juu ya maji. Kuna watu kadhaa ndani ya boti, baadhi yao wakiwa wamevaa fulana ya kuokoa maisha ya rangi ya chungwa. Boti linaacha nyayo ya maji nyuma yake, likionyesha kuwa inasafiri kwa kasi fulani.

Tukio la maafa pengine mafuriko au maporomoko ya ardhi, kutokana na hali iliyopo. Maji yenye matope yanaonekana yakifurika eneo hilo, na kuna vifunzi vingi vya nyumba na mali zilizoharibiwa, kama vile mabati, mbao na samani zilizovunjika.

Eneo lililoadhiriwa na mafuriko au maji mengi ya rangi ya kahawia iliyokolea yanayoonekana kuwa na matope. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwanamke au kijana amevaa fulana ya rangi ya pinki. Amesimama katikati ya maji hayo akishikilia vipande vya mbao au magogo yaliyoelea. Kuna vipande vingi vya mbao na uchafu mwingine vinavyoelea kwenye maji.

Tukio la uokoaji au kusaidia watu walioathiriwa na mafuriko. Kuna afisa wa shirika la msalaba mwekundu aliyevaa koti jekundu na buti nyeusi akisaidia mwanamke aliyevaa nguo za Kiafrika kupita kwenye maji yaliyotuama.

Mkusanyiko mkubwa na wa kupendeza wa vyakula mbalimbali vingi vikiwa vimepangwa kwa uangalifu vinavyoashiria kuwa ni vyakula vyenye nyuzi nyuzi nyingi na vyenye afya. Picha imepigwa kutoka juu. Matunda mengi yana rangi mbalimbali.

Kundi la watu wakishiriki katika shughuli ya usafi wa mazingira labda katika mtaa au eneo la wazi. Watu wengi wamevalia barakoa usoni ikionyesha umuhimu wa usalama au labda picha iliyopewa wakati wa shanga la ugonjwa. Eneo hilo linaonekana kuwa na takataka na uchafu chini.

Mandhari ya chini ya bahari ikiwa na miamba ya matumbawe iliyokomaa na yenye rangi mbalimbali. Sehemu kubwa imejaa matumbawe ya aina tofauti yakionyesha maumbo na ukubwa mbalimbali. Kuna matumbawe yenye rangi ya kahawia, tani na baadhi yanaonekana kama yale yanayofanana na ubongo au matumbawe ya meza.

Eneo la wazi lenye mimea iliyo kauka au yenye rangi ya kahawia labda wakati wa kiangazi au majira ya baridi. Sehemu kubwa ya picha imejaa mimea midogo, vichaka na nyasi ambazo zimekauka na kuna rangi ya kahawia kijani hafifu.

Mtu anayepiga mbizi akiwa ndani ya tanki kubwa ya maji, akizungukwa na aina mbalimbali za samaki zenye rangi nzuri na matumbao. Mtu huyo anayevaa vazi la kupiga mbizi jeusi na vifaa vya kupigia mbizi kama vile mitungi ya hewa na barakoa anaonekana akielea na kutoa ishara ya mkono mmoja, labda alishirikiana na watazamaji.

Mkulima akivuna nyanya katika shamba lenye mimea mirefu ya nyanya. Mkulima huyu amevaa shati kila miraba na kofia ya majani, na amezama chini, akikusanya nyanya zilizoiva kwenye sanduku la mbao.

Mkulima au mfanyikazi wa shamba akiwa amevalia kanga ya rangi ya bluu na kofia nyeusi pamoja na kinga za mikono nyekundu. Ameinama akifanya kazi kwenye shamba la mboga. Anaonekana akitumia zana ya kilimo kurekebisha udongo au kupalilia kati ya mistari ya mimea midogo ya kijani kibichi.

Pipa la taka jeusi lililojaa kupita kiasi likiwa limewekwa kando ya ukuta wa matofali na mlango wa gereji. Pipa hilo limejaa na taka nyingi za aina mbalimbali zimetiririka hadi juu na kuanguka pembeni.

Vifaa viwili muhimu vya kujikinga na magonjwa hasa kama vile COVID-19. Kuna barakoa ya rangi ya kijivu ambayo inaonekana kuwa ya aina ya N95 kutokana na umbo lake na kuandikwa chini, barakoa hii hutumika kuchuja chembe ndogo hewani.

Mandari ya nji Kavu labda baadh ya ukataji miti yenye njia ya udongo vumbi unaonekana mbele. Hali unaonekana kuwa na rangi ya kahawia au njani iliokolea ikiwa na alama za matairi ya magari.

Dnau ya chumba kinachoonekana kuwa maabara au kazi ya sampuli za kimatibabu. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwanasayansi au mtaalamu wa maabara. Amevaa koti jeupe la maabara na ameinama akiangalia ndani ya friji kubwa ya chuma. Friji hii inaonekana kutumika kuhifadhi sampuli au vifaa vyeti.

Sehemu ya maabara au chumba cha kazi. Juu ya meza kuna vifaa vya kielektroniki, ikiwemo mashine nyeupe yenye mstari mwekundu, kwa maneno anasa mia tatu. Chini ya meza kuna vyombo vikubwa.

Chumba ambacho kinacho onekana kuwa kliniki kidogo au chumba cha uchunguzi wa kimatibabu kuna mlango wa mbao ulio wazi unoaingia chumba ndani ya chumba kuta ni nyeupe sakafu ina viage vyeupe vyenye muundo wa vijiti.

Meza ya maabara au sehemu ya kazi yenye vifaa vya kisayansi, Kitu kikuu kinachoonekana ni darubini nyeupe, yenye lenzi nyeusi kushoto na kwa darubini, kuna begi la plastiki nyeupe au kifuniko.

Chumba cha upasuaji ambapo madaktari wanafanya upasuaji. Kuna watu watatu au wanne waliovaa mavazi ya upasuaji ya kijani na kofia za upasuaji. Mmoja wa madaktari aliyevaa vazi la kijani kibichi na kofia ya buluu.

Mtoto mchanga ambaye amelala kwenye incubator katika kituo cha afya au hospitali. Kuna incubator ya wazi ambapo mtoto mchanga amelala ndani yake. Mtoto amevalia nepi na anaonekana kuwa mdogo sana labda mtoto njiti au anahitaji uangalizi maalumu.

Seti ya vifaa vya matibabu au upasuaji vyote vikiwa vimetengenezwa kwa chuma cha pua kinachong'aa. Kuna trei kubwa ya chuma, bakuli lenye umbo la figo, na kikombe kidogo cha chuma. Chini yake kuna aina mbalimbali chamkazi, koleo, na zana zingine.

Kifaa jeupe cha uchunguzi wa macho kinachoonekana kama Kilatometer kifaa hicho kina sehemu ya kupumsikia kidefu na sehemu ya kumpusikia paji la uzo.

Vifaa viwili vya kusaidia kutembea ambapo kuna mkongojo mrefu zaidi ikiwa imesimama wima katikati na una sehemu ya kumpumzisha kwapa na kipini wa kushika inaonekana umetengenezwa kwa chuma. Mtembezi ambaye anaonekana nyuma na kuzunguka mgongo ni mrefu ya chuma yenye ncha nne.

Mashine kubwa ya kisasa inaonekana kama kifaa cha matibabu au cha kupiga picha kinachopatikana kwenye hospitali au kituo cha afya. Mashine hiyo ina sehemu nyeupe na bluu ikiwa na nyaya ya mirija iliyounganishwa. Imewekwa karibu na ukuta wenye rangi ya kahawia.

Viti vya magurudumu viwili na machela moja vikiwa vimesimama nje karibu na jengo labda hospitali au kituo cha afya. Kuna machela au kitanda cha kubebea wagonjwa chenye rangi nyeupe au ya kahawia iliyokolea.

Kifaa cha kimatibabu kinachoonekana kama mashine ya kufuatilia wagonjwa au kufanya vipimo kama vile VTG. Kifaa hiki ni cheupe na kina skrini kubwa inayoonyesha graph au data za matibabu.

Dawati la ofisi lipo katikati ya chumba. Dawati hilo lina sura ya mstatili na limeundwa kwa mbao iliyo na rangi ya kahawia ili kutoa muonekano mzuri. Juu ya dawati kuna kompyuta ya mezani yenye monitor yenye rangi nyeupe. Kibodi pia kipo juu ya dawati na lina rangi ya nyeupe

Sehemu ya maabara au chumba cha kuhifadhia sampuli ikionyesha vifaa mbalimbali. Kuna jokofu mbili au baridi za maabara zilizopangwa moja juu ya nyingine. Ya juu inaonekana kuwa ya nembo ya Thermo na ina rangi ya kijivu.

Mwanamke anayefanana na mfanyikazi wa afya akiwa amevalia sare ya kijivu na barakoa ya bluu usoni. Ana nywele zilizofumwa na kufungwa juu ya kichwa na amevaa miwani. Anaonekana akiandika kitu kwenye karatasi au form akishikilia kalamu.

Mchoro unaoonyesha mtu aliyechoka au mwenye msongo wa mawazo kutokana na kazi. Mwanamke huyu ambaye amevaa fulana ya njano na suruali nyeusi amechoka sana. Amelala kifundifundi kwenye meza yake kichwa chake kikiwa kimeegema kwenye kompyuta mpakato.

Mwanamke amekaa chini akiwa ameinamisha kichwa na kufunika uso wake kwa mkono mmoja. Akionekana kuwa na mawazo mengi au mfadhaiko. Ameweka mikono yake juu ya magoti na anaonekana mwenye wasiwasi, kichwani mwake na kumzunguka.

Mwanamume mweusi akiwa ameketi na mkono wake mmoja umeshika kichwa chake, akionyesha huzuni, mawazo mengi, au labda maumivu. Amevalia fulana ya rangi ya kahawia isiyokolea. Mbele yake anaonekana mwanamke akiwa ameketi nyuma yake.

Mikono ya watu wazima ikishikilia mtoto mchanga ambaye anaonekana akipatiwa chanjo au matibabu mengine. Mtoto mchanga amelazwa akiwa amefunikwa na blanketi la rangi nyepesi na kofia ya buluu na kijani kichwani ,sehemu ya uso wake.

Tukio la mtu akipewa sindano pengine chanjo au dawa kwenye mkono wake wa juu. Kuna mikono miwili iliyovaa glavu za bluu ikishikilia sindano na kuichoma kwenye mkono wa mtu anayepatiwa sindano. Kwenye sindano kuna lebo inayoonekana wazi.

Tukio la mtoto mchanga akipatiwa chanjo ya mdomo, kuna mikono miwili ya mtu mzima labda afisa wa afya au mzazi akimshika mtoto mchanga. Mikono hiyo imeshikilia chupa ndogo ya dawa na tone la chanjo linaonekana likidondoshwa kinywani mwa mtoto.

Mwalimu wa kike akiwa na watoto wanne wadogo wanaoonekana kuwa katika darasa la chekechea au shule ya awali. Mwalimu ambaye ana nywele zilizosokotwa na amevaa ya buluu. Ameinama kidogo mbele ya meza ndogo ya rangi ya kahawia, anaonekana kuwa akimsaidia au kuwaongezea watoto.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya labda nesi akiwa amevalia sare nyeusi na barakoa ya bluu usoni. Anashika chupa ndogo ya dawa au chanjo katika mkono wake mmoja na sindano iliyojaa dawa kwa mkono mwingine akionekana akichota au kuandaa dawa.

Mwanamke mweusi ambaye anaonekana kuwa mama akiwa amemshika mtoto mchanga mikononi mwake amevalia nguo yenye michirizi ya rangi ya machungwa na zambarau na anatabasamu usoni mwake huku akimwangalia mtoto.

Tukio la chanjo ya mdomo pengine dhidi ya polio kwa mtoto mchanga, kuna wahudumu wawili wa afya au wa kutoa huduma za afya ya jamii wakiwa wamekalia fulana ya njano, moja ya wao ambaye anaonekana akiwa amevaa miwani.

Wodi ya hospitali au chumba cha wagonjwa chenye vitanda vingi. Kuna mwanamke ameketi kitandani akiwa amembeba mtoto mchanga au mdogo. Mwanamke huyo anaonekana akiongea au kuwasiliana na msichana mdogo aliyevaa sare za shule.

Watoto wawili wakiwa wamevalia barakoa wakitumia kituo cha kunawa mikono cha umma kinachoonyesha kuwa sehemu ya kampeni ya usafi, kuna kituo cha kunawia mikono cha rangi ya kijani na buluu, kina bomba la maji na besheni ndogo ya kunawia.

Wauguzi wawili wote wakiwa wamevaa barakoa za bluu usoni labda kutokana na tahadhari za kiafya kama vile covid nineteen. Muuguzi mmoja amevaa sare ya rangi ya pink na kofia nyeupe ya muuguzi akimsaidia muuguzi mwingine.

Mkono wa mtu mzima ukieka matone ya dawa labda chanjo mdomoni mwa mtoto mdogo. Mtoto anaonekana kuwa na umri michache na amevaa nguo nyeupe na anatoa ulimi wake nje. Matone ya kiafya yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye kipimo tone au chupa ndogo kuelekea mdomo wa mtoto.

Mtaalamu wa afya akimpa mtu sindano, ambaye amevaa glavu nyeupe za matibabu na vazi jeupe la hospitali. Mikono yake imeshikilia sindano na kuelekeza kwenye bega la mtu anayepokea sindano.

Mwanariadha wa kiume mweusi ambaye ameanguka chini kwenye wimbo wa riadha wenye rangi nyekundu na mistari nyeupe amevaa fulana nyeupe isiyo na mikono, kaptura nyeusi za michezo na viatu vyeupe vya michezo vyenye mistari mitatu nyeusi.

Mwanaume mwenye ndevu amevaa fulana ya buluu na fulana isiyo na mikono ya kahawia. Akijifungua bandeji nyeupe kwenye mkono wake wa kulia. Mkono wake unaonekana kuwa ulio umia au unahitaji matibabu, anashiriki kwa uangalifu.

Nguzo na wafu wa goli la mcheza na netiboli au mpira wa kikapu inayo onekana chini ya anga ya buluu lililo wazi, kuna nguzo ya chuma rangi ya kijani iliyokolea inayo inuka wima. Juu ya nguzo hiyo kuna ukingo wa chuma wa duara ambao wafu umefungwa.

Tukio la mchezo wa raga kwenye nyasi ya kijani. Wachezaji wawili wa kiume wakiwa wamevalia jezi za timu tofauti wanaonekana wakiwa katika harakati ya michezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeusi anaonekana ameinama chini.

Mguu wa mtu ambao unaonekana kuvimba na kubadilika rangi hasa karibu na kivundo cha mguu. Sehemu ya chini ya kivundo cha mguu inaonekana kuwa na rangi nyeusi na zambarau iliyokolea, ikionyesha michipuko au damu iliyoganda chini ya ngozi.

Sehemu mbili zote zikionyesha miguu ya watoti watatu wakiwa uwanjani. Sehemu ya juu unaonyesha miguu miwili hewani vikionekana kama wachezaji wanagongana au mmoja anamka kwa mwingine miguu mmoja umevaa shati nyekundu mabuti nyeusi.

Mchezaji wa soka au mwanariadha amekaa chini kwenye nyasi bandia ya uwanja akipatiwa huduma ya kwanza kwa jeraha au kufungwa bandeji. Mchezaji huyu amevaa jezi nyeupe ya namba kumi na kaptura nyeusi au buluu amevali soksi ndefu za buluu.

Sehemu ya mguu wa mtu mweusi akiwa amevalia kiatu cha mchezo vya rangi ya kahawia na sura nyeupe. Mikono miwili ya mtu huyo, inashika kifundo cha mguu ikionyesha maumivu au kujaribu kukifanyia kitu. Mtu huyo anaonekana ameketi au ameinama kwenye nyasi ya kijani kibichi.

Mwendesha baiskeli wa milimani ambaye anaonekana amechoka au amepumzika baada ya safari ngumu ameketi chini katikati ya miamba na udongo huku baiskeli yake ikiwa imelala karibu naye. Mwendeshaji baiskeli amevaa kofia ngumu ya usalama, fulana yenye mikono mifupi na bendi ya kulinda magoti yake.

Mguu wa mtu hasa sehemu ya kifundo cha mguu na mguu wa chini. Kifundo cha mguu kinaonekana kuvimba sana na kuna alama za michipuko au majeraha ya rangi ya zambarau nyeusi hasa sehemu ya kifundo na upande wa nyuma wa mguu.

Mimea midogo yenye majani mabichi labda miche ya matunda kama machungwa au limau ikiwa imepandwa kwenye shamba au bustani. Majani yanaonekana kuwa na afya na yamechanua vizuri. Nyuma ya miche hiyo kuna kichaka vingine na miti mikubwa na anga la bluu linaonekana juu likiashiria hali ya hewa nzuri na jua.

Mimea inayong'ata yenye majani mengi ya kijani kibichi na maua machache ya rangi ya zambarau hafifu. Mimea hiyo inaonekana kupandwa juu ya kitu kikubwa labda mti au ukuta na kuelekea angani. Mwangaza wa jua mkali unaonekana ukipiga kutoka upande wa kushoto.

Jani refu la kijani kibichi pengine la mimea wa aina ya nyasi ndefu kama vile miwa au aina fulani ya majani ya nafaka. Jua linawaka juu na kuonyesha mwanga mkali unaopitia kati ya majani na kufanya jani hilo kuonekana kung'aa.

Mti uliojaa matunda, ingawa matunda yenyewe ni magumu kutofautisha kwa uwazi kutokana na umbali na jinsi picha inavyopigwa. Matawi ya mti yamejaa majani mabichi na matunda yanaonekana yakining'inia miongoni mwa majani. Mwangaza wa jua unaonekana kupenya kupitia majani na kufanya sehemu za picha kuonekana zenye mwanga mkali.

Mmea wa mbilikani ukiwa na maua yake. Maua haya yana rangi ya zambarau iliyokolea yakiwa bado hayajachanua kikamilifu na baadhi yanaonekana kama makasi. Majani ya mimea ni makubwa yenye rangi ya kijani iliyokolea.

Kundi la migomba mikubwa iliyokuwa imebeba ndizi nyingi. Ndizi hizo ambazo bado hazijaiva zimeungana kwenye mkungu mkubwa unaoning'inia kutoka kwenye mti. Majani ya migomba ni makubwa na ya kijani kibichi, baadhi yakiwa yameanza kukauka kidogo pembeni. Jua linaonekana likichomoza kutoka upande wa juu.

Mti mkubwa wenye matawi mengi na majani ya kijani, uliopigwa kutoka chini ukiangalia juu kuelekea angani. Mti huo unaonekana ukiwa mkongwe kutokana na magome yake yaliyopasuka na matawi yake makubwa yaliyosambaa. Baadhi ya magome yameanza kudondoka.

Shamba la mahindi ambapo mimea ya mahindi imekomaa na inaonekana imefika hatua ya kutoa mafundo au imekaribia. Kwenye sehemu kubwa kuna mashina ya mahindi yenye majani marefu ya kijani kibichi na baadhi yameanza kukauka na kugeuka rangi ya manjano.

Mmea au mti wenye majani marefu unaokua katika mazingira ya asili. Kuna mmea au mti mdogo wenye matawi marefu yanayoelekea juu pia yakining'inia chini. Majani yake ni madogo mviringo na yametengenezwa vingi.